Huu ni bango au mchoro unaotoa vidokezo vya kuzuia ugonjwa wa malaria. Upande wa kushota unaonyesha mtu akipokea shindano hili pia katikati kuna mtu akipakia begi la safari na ndani ya begi kuna vitu kama dawa za mbu na vitu vingine. Upande wa kulia kuna mtu amelala ndani ya chandarua cha mbu kusisitiza umuhimu wa kujifunika ili kujikanga na kuumwa na mbu.

Hii ni timu ya madaktari au wataalamu wa afya wakiwa wamevaa sare za upasuaji za rangi ya kijani kibichi, barakoa na kofia za upasuaji. Wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji na inaonekana wanafanya operesheni au utaratibu fulani wa kimatibabu. Mazingira yanaonekana kuwa chumba cha upasuaji.

Hili ni gari kubwa aina ya lori dogo, ambalo limebadilishwa kuwa kliniki ya meno ya rununu. Kuna maneno, nikinukuu jina dental clinic yaliyoandikwa ubavuni mwa gari, pamoja na nembo ya moyo. Gari hili limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, likiashiria kuwa linaweza kuwa linatoa huduma za meno mahali tofauti tofauti.

Hili ni tukio la makabidhiano au uzinduzi labda wa mradi wa afya au gari la matibabu. Watu kadhaa wamesimama mbele ya gari lenye, ambalo likona nembo. Wawili kati yao wanaume na mwanamke wanapeana kiti cha mfano labda, ikiwa inawakilisha funguo au makabidhiano rasmi. Inawezekana ni sherehe ya kuanzishwa au huduma mpya za afya au ushiriki.

Hili ni lori ambalo limeegeshwa upande wa kulia wa barabara na ambapo kuna watu wamesimama karibu na kliniki hiyo ya simu akionyesha kuwa huduma za matibabu zinaweza kutolewa mahali hapo. Pia nyuma ya lori hilo kuna magari madogo ambayo yameweza kuegeshwa pia kuna miti ambayo ya kijani kibichi.

Hili ni tukio la huduma za afya au kampeni la matibabu. Nje kuna meza iliyojaa dawa na vifaa vya matibabu. Watu wawili wanawake wakiwa wamekaa nyuma ya meza wakiwasaidia watu. Mwanamke mmoja anaonekana akiandika au akijaza fomu. Nyuma yao kuna kundi la watu walioketi kwenye viti wakisubiri huduma .

Hiki ni kikundi cha watu wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki vya rangi ya samawati na nyeupe, wakishiriki katika mkutano au warsha. Watu hawa wamejikusanya katika vikundi vidogo wakionyesha sherehe ya kujadiliana au ushiriki. Baadhi yao wamevalia fulana za samawati zenye nembo au maandishi. Nyuma kuna mabango yanayoashiria uwepo wa miradi au shirika.

Hili ni lori au gari kubwa lililobadilishwa kuwa kliniki. Pande za gari kuna nembo ya samawati ya msalaba inayowakilisha huduma za afya. Pia kuna picha kubwa iliyobandikwa inayoonyesha wataalamu wa afya wakimhudumia mgonjwa. Chini kuna chapisho linaloelezea gari hili, sehemu ya mpango wa Beyond Zero, ambao unalenga kuboresha huduma za afya.

Mama ambaye amevalia shati ya kijani kibichi na yenye maandishi meupe kutoka nyuma amebeba mtoto mchanga kwenye kiuno chake ama ametumia mikono kumbeba huyo mtoto mchanga.

Hili ni kundi la watu huenda wakawa ni wanafunzi au wataalam wakiwa Katika maabara au darasa wote wamevaa makoti meupe ya maabara, barakoa na glovu na wanaonekana wakifanya kazi au kujifunza kitu kwenye meza iliyo na vifaa mbalimbali, inaonekana kama shughuli inayohusiana na sayansi au utafiti.

Hii ni sehemu ya chini ya uso wa mtu ambapo inaonyesha mdomo , meno na kidevu. Mtu huyu anatabasamu pana na meno meupe yaliyopangika vizuri. Pia, kuna ndevu kidogo zilizonyolewa vizuri.

Hili ni tukio la matibabu au huduma za afya zinazotolewa nje. Mwanamke aliyevaa barakoa, miwani na kinga na gauni la samawati ya kijani anaonekana akimchunguza mtoto mdogo aliyelala kwenye kiti cha kupumzikia. Kuna mtu mwingine nyuma pia amevaa nguo zinazofanana na anayeonekana kufanya kazi. Mazingira yana miti mirefu yakaonyesha kuwa huduma hii inafanyika nje au katika eneo lenye mimea.

Hii ni seti ya zana za meno zinazotumika na madaktari wa meno. Zana hizi zimewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya samawati. Kati ya zana hizo kuna kioo cha meno, peni, kichapuzi na zana zingine tofauti na zile zinazotumika kukagua na kusafisha meno. Hii inaashiria mazingira ya kliniki ya meno au zana zilizohusiana na afya ya meno.

Huyu ni daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa akiwa amevaa barakoa na koti jeupe la daktari akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na ana vifaa vya matibabu mdomoni. Hii inaonekana kuwa ni kliniki ya meno au chumba cha matibabu.

Hii ni meno ya mtu kabla na baada ya matibabu ambapo upande wa kushoto unaonyesha meno yakiwa na madoa au rangi isiyo nyeupe sana, labda kutokana na uchafu au kutokuwa na usafi wa kutosha. Upande wa kulia unaonyesha meno yakiwa yamepakwa rangi ya samawati au kijani. NI mchakato wa kusafisha meno au pia matibabu ya kutibu tatizo linalohusiana na ufizi au pengine la mdomo.

Hili ni tukio la mashindano ya huduma ya kwanza ambapo wanaume wawili wako mbele, mmoja amevaa shati la samawati na rangi ya machungwa akimkabidhi cheti ya white nyingine mwanaume aliyevaa shati la zambarau. Kuna meza na watu wengine nyuma na mabango mengine yenye ujumbe kama kuwa shujaa, toa damu. Hii inaashiria tukio la kukuza huduma ya kwanza na uhamasishaji wa utoaji damu.

Hawa ni wazima moto wakiwa kazini labda wakishughulikia moto au tukio lingine la dharura. Wamevaa sare zao za kujikinga zikiwemo kofia ngumu na nguo nene za kujikinga na moto. Inaonekana mmoja wao anatumia kifaa cha kuzima moto au anachunguza eneo. Kuna moshi kidogo inaonekana upande wa kushoto inaashiria kuwa kuna moto kubwa au hatari sana.

Hili ni gari la kubebea wagonjwa jeupe lenye mistari myekundu na nyeusi. Ina nembo ya msalaba mwekundu na maneno yameandikwa ubavuni. Pia lina taa za dharura nyekundu juu ya paa.

Hii ni hali ya mafuriko ambapo watu kadhaa wakiwemo baadhi waliovalia fulana nyekundu zenye nembo ya shirika la msalaba mwekundu au shirika jingine la msaada wamesaidia kubeba vitu vya angani vinonekana kama vyumba au masunduku kupitia maji mengi yaliyofurika barabarani na kuzunguka majengo. Hali hii inaashiria tukio la maafa au msaada unaotolewa kwa jamii iliyoathirika na mafuriko.

Hili ni eneo lililokumbwa na mafuriko ambapo maji mengi ya kahawia yakiwa yamefurika barabarani au kwenye eneo la makaazi yakifikia hadi magotini mwa watu. Watu kadhaa wanatembea kwenye maji haya na kuna nyumba ambazo zimezungukwa na maji. Hii inaashiria kuwa eneo hili limeathirika vibaya na mvua kubwa au mto uliofurika.

Hili ni kundi la watu wanne wanaonekana kuwa wanawake wakiwa wamevaa mavazi ya usalama ya rangi ya machungwa wakitembea kwenye eneo lenye taka au uharibifu wa mazingira. Eneo hili linaonekana kuwa na nyasi na takataka zilizotawanyika na kuna majengo za zamani au maghala upande wa nyuma. Mandhari inaonyesha mazingira ya tasisi au shule pengine katika eneo shughuli ya ukaguaji wa mazingira usafi au tathmini ya uharibifu.

Hili ni eneo ambalo limeathiriwa na ukatiji miti au mabadiliko ya mazingira, kuna mabaki mengi ya mashina na miti yaliyokatwa yakionekana kuwa ardhi kavu. Kuna kijito kidogo kinachopitia eneo hilo ,mbali kidogo kuna ziwa au mto na msitu mengi, anga inaonekana kuwa na mawingu ya rangi za machweo au mawiu.

Hili ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaume wakifanya kazi ya kuchimba au kusafisha eneo. Amebeba majembe na zana zingine za kufanyia kazi ardhini. Nyuma yao kuna majengo na vitu vinavyoashiria kuwa ni eneo la makazi au soko. Inaonekana kama shughuli ya usafi wa mazingira, ujenzi au kazi nyingine ya kijamii.

Haya ni matone ya maji yakidondoka kwenye chombo chenye maji, na kusababisha mchiririzi wa maji kuruka juu. Chombo chenyewe kinaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi au samawati iliyokolea na mazingira nyuma yake yamefifia yakionyesha labda mimea au asili. Kwa jumla picha hii inalenga kuonyesha athari za maji yanapodondoka.

Hii ni aina ainati ya chakula, mfano ni machungwa, paipai kama machakula mbalimbali ambapo hutumiwa na idadi kubwa ya binadamu kwa min ajili ya kuwa afya njema au kujenga mwili kuwa na afya nzuri.

Hii ni sehemu ya baharini ambapo imeonekana kuwa yenye uhai mwingi tena chini ya maji kabisa ambapo kuna viumbe mbalimbali vya baharini, ikiwemo matumbawe kwenye rangi tofauti tofauti kwenye bahari hiyo.

Hili ni duka la dawa au chamba cha kuhifadhia vifaa vya matibabu ambapo kuna rafu zilizojaa bidhaa, meza yenye makaratasi na vitu vingine na dirisha kubwa ambalo linaonekana kama nafasi ya kazi iliyotumika kwa madhumuni ya matibabu au kifamasia.

Hiki ni kifaa cha matibabu kinachoonekana kama mashine ya scanner ya matibabu. Ina rangi nyeupe na sehemu fulani ya rangi ya samawati. Kifaa hicho kimeunganishwa na nguzo wima na kinaonekana kuwa katika chumba cha hospitali ua kliniki.

Hii ni meza ya chuma cha pua au eneo la kazi, likiwa na masanduku madogo ya kuhifadhi vitu vilivyojaa vifaa mbalimbali, labda dawa au vifaa vya matibabu kwenye rafu iliyo juu yake. Pia kuna masanduku la glavu chini ya meza na chupa za maji au vimiminika vingine vya upande wa kulia. Eneo hili linaweza kuwa katika maabara, kliniki au kituo cha afya.

Hii ni ofisi au kituo cha kazi kilicho na vifaa mbalimbali za teknolojia kama vile kompyuta, kibodi, kipanya au mouse, remote mbili, kitabu au dawati na kitabu au jalada lenye maandishi. Pia kuna dawati lenye rangi ya kahawia.

Hiki ni chumba cha hospitali ambapo kuna vitanda pamoja na vitu vingine juu yake labda blanketi, kuna kifaa cha kielektroniki chenye skrini inaonyesha rangi na labda data. Pia kuna stendi yenye chombo cheupe juu yake. Pia kuna kiti upande wa kulia na sakafu inaonekana kuwa na vigae.

Huu ni mkono wa mtu aliyeshika chupa ndogo ya dawa maji yenye mfuniko mwekundu na lebo nyeupe. Hasa mara nyingi dawa hii hutumika katika mazingira ya afya. Nyuma ya chupa hiyo kuna vitu vingine vinavyoashiria mazingira ya afya kama vile chupa ya plastiki yenye dawa, kisanduku cha karatasi chenye nembo ya dawa, glovu za matumizi pia na vyuma vidogo vinavyoweza kuwa vifaa vya kliniki.

Hili ni gari la wagonjwa au ambulensi jeupe likiwa limepakiwa barabarani au kwenye eneo la wazi. Ukionekana likiwa na mlango wa nyuma wazi na gururdumu la akiba, likiwa limewekwa nyuma. Ina taa cha nyekundu za dharura juu. Nyuma yao kuna majengo madogo na mazingira ya nje, yenye kivuli cha miti. Na inaonekana, ni karibu na kituo cha afya au hospitali.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke akitembea ndani ya jengo. Amevaa nguo za samawati zote. Anaonekana akielekea kwenye mlango wa kioo au dirisha na mazingira yanaonekana kama corridor au ukumbi wa ndani ya jengo labda ofisi au jengo la makaazi. Sakafu ina vigae na kuta zina rangi ya machungwa.

Hili ni bango la uhamasishaji au tangazo la tukio kuhusu afya ya akili ,kichwa cha habari ambacho kinasema jinsi ya kupambana na mawazo ya kujidhuru, chini ya kichwa hicho kuna mtu ambaye anaonekana kuwa na mawazo mazito au huzuni pia kuna taarifa kuhusu tarehe na saa ya tukio hilo.

Hili ni sanduku la dawa linaloitwa Calpol Suspension ikinukuu jina hilo kwenye sanduku imeandikwa kuwa ni kwa ajili ya kutuliza maumivu na homa, inahusiana na maumivu ya sikio, kuota meno, chanjo, mafua, pia na maambukizi ya utotoni. Pia inaashiria kuwa ni ya watoto wenye miaka sita na zaidi.

Huyu ni mtu ambaye anapokea sindano au chanjo ambapo mtu anayevaa glavu za samawati anaonekana akichoma sindano mkononi mwa mtu mwingie. Kwenye chupa ya dawa maneno COVID-19 ikinuku majina hayo pamoja na neno Astrazeneca yanaonekana yakiwa kuwa yanawezekana ni chanjo ya Covid kumi na tisa.

Huyu ni mtoto mdogo akipatiwa chanjo ya mdomo, pengine chanjo ya polio, na mtu mzima, inaonekana kama sehemu ya kampeni ya chanjo au utaratibu wa kawaida wa chanjo ya polio kwa watoto wadogo.

Huyu ni mama akiwa amebeba mtoto mdogo na mtaalam wa afya anaonekana kuwa nesi au afisa wa matibabu akimpaa sindano mtoto huyo. Inawezekana ni chanjo au matibabu maalum. Kando kuna vifaa vya kimatibabu vya nesi. Pia nyuma kuna viti vya mbao ambapo mtu mmoja ameketi na mwingine kusimama ambaye amemshika mtoto mdogo.

Hii ni wodi au chumba cha hospitali cha, labda cha watoto. Kuna vitanda kadhaa vya watoto na kwenye kimoja kati ya hivyo, kuna watoto wawili huenda mapacha amelazwa. Kuna, pia kuna vifaa vya matibabu ikiwemo mashine ya kufuatilia afya ya wagonjwa. Watu wawili mmoja wao akiwa amevaa koti jeupe la hospitali, labda daktari au nesi wakishikilia karatasi.

Huyu ni mtoto mdogo akipokea chanjo ya mdomo , pengine matone ya polio au chanjo nyingine ya kuzuia magonjwa. Mtu mzima anaonekana akimpatia matone kutoka kwenye chupa dogo . Mtoto anaonekana akitoa ulimi nje ishara ya kawaida ya mtoto mdogo anapopewa kitu mdomoni.

Huyu ni mtu au mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa mgonjwa au amepata jeraha. Amelala kitandani cha hospitali. Ana bandeji kichwani na bomba la pua. Mtu mwengine anaonekana amemshika mkono akionyesha labda anatoa msaada au faraja.

Hawa ni watu kadhaa wakiwemo wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika nje ya jengo lenye kuta za matofali na paa la bati. Baadhi ya wanawake wamekaa chini wakiwa na watoto wachanga mkononi au mgogoni huku wengine wamesimama wakizungumza. Mandhari ya jengo yanaonekana kuwa kama kituo cha afya au zahanati kutokana na uwepo wa kina mama na watoto na maandishi ya uelimishaji kwenye bango la ukutani.

Hiki ni kituo cha afya au klini ambapo mwanamke mmoja anamshikilia mtoto wake na muuguzi au daktari akimpa chanjo au matone, huku mtu mwingine akishuhudia au akitoa msaada. Inaonekana ni tukio la kiafya au malezi ya mtoto.

Mtoto mdogo anapokezwa chanjo au huduma ya afya, kutoka kwa mhudumu wa afya. Mtu mzima aliyefunika kichwa na kuvaa nguo za rangi ya waridi, akimshika na kumpatia huduma mtoto huyu, huku mama mtoto akiwa akimshikia karibu mtoto. Pia meza ya huduma afya iliyo na vifaa mbalimbali nyuma yao.

Huyu ni mchezaji wa soka akiwa amejikunja kwa maumivu chini kwenye uwanja wa kijani, ambapo anaonekana kuwa amepata jeraha la paja, akionyesha kuwa uso wake umejikunja na mdomo wake kufunguka, ishara tosha kwamba anahisi uchungu kwenye paja lake.

Huu ni mguu wa mtu, hasa kifundo cha mguu ambacho kinaonekana kuwa kimevimba na kina alama ya rangi ya zambarau au samawati. Hii kwa kawaida huashiria jeraha au mchipuko labda kutokana na kuumia au kupigwa.

Huu ni mmea wenye maua madogo labda pori ukiwa kwenye ardhi yenye mawe. Nyuma ya mmea kuna mtu amesimama anaonekana amevaa skati au rinda na viatu vya aina ya patipati. Pia kuna miamba au mawe makubwa ardhini na nyasi chache. Kwa ujumla haya ni mazingira ya nje labda nje au njia au eneo lenye mimea.

Hii ni mimea mingi yenye majani mabichi ikiwezekana inapewa ukuta au kitu kingine. Kuna ua moja lenye rangi ya zambarau au nyeupe ikionekana katikati ya majani. Juu ya mimea kuna anga la samawati lenye mawingu meupe na kuna mwangaza wa jua ukipenya upande wa kushoto wa picha.

Hii ni mimea mingi yenye majani mabichi yanaonekana kama bustani au eneo lenye mimea mingi ya porini. Majani yamefunika sehemu kubwa ya picha na nyuma kuna miti mikubwa ya majani pia na mwangaza wa jua ikipenya. Inaonekana hii ni picha lilopigwa nje katika mazingira ya asili.

Haya ni matawi ya mti au kichaka chenye majani ambapo yanaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi wakati mengine yameanza kubadilika rangi au yamekauka kidogo. Kuna weza kuwa na matunda madogo au maua yakiwa yamenong'onyea kwenye matawi. Picha inatoa hisia ya kuwa katika msitu, bustani au eneo lenye mimea nyingi.

Hii ni mimea inayoelekea kuwa pori au shamba lisilolimwa sana. Mimea mingi au kadhaa ina majani makubwa makubwa. Nyuma yake kuna miti mingine na mimea, ikionyesha mazingira ya kichini au mstuni. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na kuwa jua likiwa limechomoza.